Mwanamke huyu anafunika mizizi wa mche wa mti alioupanda hivi punde. Karibu naye wamesimama wanaume wawili, na afisa wa uhifadhi wa mazingira aliyevalia sare ya polisi wa msitu wakitazama. Hili ni tukio la kuhifadhi mazingira linaloonyesha mshikamano wa jamii na viongozi kuboresha mazingira.

Mifuko ya plastiki imezagaa juu ya ardhi na ndani ya mto uliogeuka kuwa uwanja wa taka. Chupa tupu, makopo na maganda ya vyakula vimechanganyika na maji machafu yanayotiririka polepole. Kuna vibanda vya makazi ya watu hapo karibu. Mazingira haya yanaonyesha changamoto kubwa ya uchafuzi wa mazingira.

Bwawa hili ni kubwa na lenye matumizi mengi, kama vile kuhifadhi maji. Kando ya bwawa, kuna sehemu imelimwa kutumia mbinu ya kilimo cha matuta, ili kuzuia mmomonyoko wa udongo. Lakini upande mwingine, udongo umeoshwa na maji na sehemu kubwa ya ardhi imeachwa wazi. Kuna wafanyikazi wanaonekana wakizungumza kando ya bwawa.

Hiki ni kituo cha magari ya abiria katikati ya mji wa Nairobi. Matatu moja imeegeshwa pembeni ikiwa karibu kujaa abiria baadhi yao wakiwa wamejibanza kwenye buti. Kondakta amevalia koti la rangi ya damu ya mzee amesimama huku akiwaita abiria wa mwisho. Pembeni yake, kuna matatu ndogo imeegeshwa bila abiria hata mmoja mabango yaliyoandikwa majina ya njia mbalimbali, yamo kituoni.

Magari ya aina mbalimbali ikiwemo mabasi, malori, magari madogo na pikipiki, yanapita kwa kasi na mpangilio mzuri katika barabara kuu ya magari, huku msongamano ukiwa hafifu. Kando, kuna barabara ya huduma inayorahisisha usafirishaji wa gari, ya ndani na ya maeneo ya karibu. Kwa mbali, daraja la waenda miguu linaonekana.

Kondukta amesimama mlangoni akiita abiria kwa sauti ya juu, msaidizi wake anagongagonga gari kujaribu kuashiria kwamba, dereva ana haraka ya kutoka kwa hivyo abiria waingie haraka. Mabango yenye majina ya vituo yanaonekana, hapa yakieleza abiria njia ambazo matatu itasafiri ikitumia. Abiria ni wengi na wote, wanataka kwenda nyumbani.

Mji mkuu kweli una shughuli nyingi. Barabarani kuna foleni kubwa ya magari ikijumisha mabasi ya usafiri wa umma na magari binafsi. Watu wengi wanaonekana wakikimbizana kuvuka barabarani. Pembeni ya taa za barabarani, askari wawili wa trafiki wanaonekana wakizungumza. Wengine watatu wamesimama tu hawana shughuli na msongamano wa magari.